Sehemu ya duka la nguo, hasaa sehemu ya mavazi ya wanaume. Kuna mavazi ya chapa ya polo kama inavyoonekana kwenye bango juu ya sehemu ya katikati. Kushoto kuna suruali mbili zilizoanikwa, pamoja na mashati yenye rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye besela. Katikati kuna mashati yaliyopangwa vizuri kwenye rafu na koti ya bege lilotunukwa juu. Kulia kuna kabati kubwa lenye mashati yaliyopigwa pasi na kupangwa vizuri.

Duka kubwa la nguo. Likiwa limejaa nguo zilizopanga kwenye rafu na stendi mbalimbali. Kuna nguo za kila aina kuanzia masharti hadi suruali zikiuzwa. Duka lina taa nyingi za kisasa zinazong'aa kutoka dari zikitoa mwanga wa kutosha. Inaonekana kuwa duka la kisasa lenye nafasi kubwa na bidhaa nyingi.

Mlango wa mbele wa duka lililo ndani ya jengo la kisasa la biashara, milango ya kioo iko wazi. Ndani kuna nguo zilizopangwa kwa mpangilio na kuna mti wa mapambo ya krismasi upande wa kulia. Jina la duka limeandikwa juu ya mwangaza wa rangi nyeupe.

Duka la nguo likionekana kuwa la kifahari na limepangwa vizuri. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na mahanger zikiwemo suti, mashati na viatu vinavyoonekana vimeonyeshwa kwa wateja. Ishara ya neno Manix inaonekana katikati ya duka labda likiwa jina la duka au chapa la fulani. Eneo lote linaonekana safi na lina taa za kutosha zikionyesha bidhaa vizuri.

Mlango wa kuingilia wa duka kubwa la nguo. Kuna nguo nyingi na mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi ndani ya duka zikionekana kutoka nje. Rangi tofauti ya nguo ikiwemo nyekundu, bluu na kijani zinang'aa chini ya mwangaza wa ndani. Chini ya bango la juu la duka kuna ishara ndogo iliyoandikwa Sale ikionyesha kuwa kuna ofa ndani.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna bango kubwa jekundu likonyesha tangazo la kuashiria punguzo la bei. Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye rafu na stendi za kuonyeshea; zikiwemo mashati ya rangi ya buluu na yenye mistari na nguo nyingine zilizokunjwa vizuri kwenye meza za rafu. Kwa mbali mavazi mengine yaliyoandikwa Sale yanaonekana yakionyeshwa kwa duka zima na ofa.

Duka la nguo lililojaa watu wakinunua na kuchagua bidhaa. Katika duka hili kuna nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye wigo wa rejareja pamoja na kofia za mitindo tofauti. Maandishi ya men section yanaonekana juu ya moja ya sehemu yakionyesha kuwa eneo hilo ni kwa ajili ya mavazi ya wanaume. Mapambo ya rangi yanaonekana ikionyesha huo ni msimu wa sherehe. Watu kadhaa wanaonekana wamevaa nguo nzito.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna rafu ndefu zilizojaa nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri. Nguo za aina tofauti zimepachikwa kwenye hanger . Chini ya rafu ya nguo, kuna viatu vya aina tofauti vilivyopangwa juu ya meza. Mwanga wa kutosha unaangazia duka ukionyesha wazi bidhaa zilizopo. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mpangiluo mzuri likionyesha uteuzi mpana wa nguo na viatu.

Duka la vifaa vya urembo vikiwa na rafu nyeupe zilizopangika kwa safu. Kila rafu imejaa aina mbalimbali za mkufu, pete na bangili zikiwa zimeonyeshwa kwenye stendi maalum nyeusi na zingine zikiwa zimelala. Kuna miwani ya jua na pia kuna mikoba midogo ya kike iliyopangwa kwa uzuri. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri likitoa hisia ya bidhaa za kifahari na maridadi.

Safu ndefu ya nguo zilizoninginizwa kwenye vyuma, zikiwa zimepangwa vizuri na kuonyesha rangi mbalimbali; kuanzia T-shirt hadi mashati. Kwa nyuma kuna rundo la nguo na mabegi za shule za rangi tofauti, zikiwa zimewekwa juu ya rafu. Kuna kibao kidogo cheupe cha namba mia moja hamsini, huenda ni bei ya bidhaa hizo. Mazingira yanaonekana kama ya duka la nguo.

Ndani ya duka la nguo ambapo vitambaa vingi vilivyokunjwa na nguo zilizopangwa kwa uangalifu zimewekwa kwenye rafu nyeupe ndefu. Upande wa kushoto vitambaa vimepangwa katika mirundo mirefu huku upande wa kulia nguo za kitamaduni na za rangi mbalimbali zimetundikwa na kukunjwa. Pia kuna mannequin aliyevalia vazi la kitamaduni la rangi nyekundu na dhahabu likionyesha aina ya nguo zinazopatikana dukani.

ndani ya duka la nguo ambapo mwonyesha mitindo aliyevalia shati lenye michoro ya rangi ya kahawia na manjano amesimama upande wa kushoto nyuma yake kuna rafu za vioo viliv yopambwa na viatu vingi vya aina mbalimbali ikiwemo viatu za kiume na kike zote zikionyeshwa kwa wateja upande wa kulia nguo za aina tofauti zimetundikwa kwenye stendi zikiachilia uvaro wa bidhaa zinazopatikana dukani

Rafu za duka zilizopagwa kwa ustadi zikiwa zimebeba mifuko mbali mbali ya mikono basi na vitambaa vilivyofumwa kwa mitindo ya hadhi yenye rangi mbali mbali. Bidhaa hizi zimepagwa vizuri kwenye rafu nyeupe uku baadhi ya mifuko ikiwa imewekwa kwenye tindi maalum. Mwangaza hafifu wa rangi ya waridi unaonekana upande wa kushoto ukiogeza mvuto kwenye bidhaa zinazoonyeshwa.

Duka la nguo la kisasa lililopangwa vizuri. Ndani ya duka kuna rafu zilizowekwa nguo mbalimbali kama mashati, suruali na fulana kwa mpangilio mzuri. Kuna meza zenye bidhaa kama viatu na kofia pamoja na viti vya kukaa vya wateja. Sakafu ni ya mbao na dari limepambwa kwa taa za kuvutia pamoja na ya taa ya kifahari. Ukuta wa nyuma una vioo vikubwa sana.

Duka la nguo la Levis ambapo lipo ndani ya jengo la kibiashara. Juu ya mlango wa kioo kuna bango kubwa lenye jina ya kampuni Levis kwa maandishi meupe kwenye usuli mwekundu. Nje ya duka kuna bango dogo linalotangaza punguzo la bei hadi asilimia arubaini kwa baadhi ya bidhaa. Ndani ya duka, madoli ya kuonyesha mavazi yamevalishwa nguo mbalimbali kama mashati na suruali na nguo zingine zimepangwa kwenye rafu za manguo.

jengo la kibiashara. Jina la duka hili ni The Luxury Boutique, limeandikwa kwa herufi kubwa za dhahabu juu ya lango. Ndani ya duka kuna mavazi ya kisasa yanayoonyeshwa kwenye manekeni. Sehemu ya maonyesho ya nje ina manekeni waliovaa nguo za mtindo pamoja na mabegi

Duka la bidhaa za mitindo na mapambo. Katika eneo la mbele kuna sanamu la maonyesho lililovaa mavazi ya kisasa pamoja na kofia na miwani ya jua. Mezani kuna mapambo mbalimbali kama vile mikufu, herini, na vikuku vilivyoonyeshwa kwenye vipepeo vya mapambo. Pia kuna pochi na mikoba ya kisasa iliyopangwa vizuri. Kwa nyuma kuna kofia nyingi, miwani ya jua, na bidhaa zingine zenye mitindo, zilizo kwenye rafu.

Duka la nguo mbalimbali za kiasili ya Afrika. Kuna wima kadhaa za nguo zenye rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwa vitanzi. Nguzo kuu ya nguo inaonesha vitenge na nguo zenye muundo wa kiafrika. Juu ya rafu kuna manekeni waliovaa mavazi kwa koti au blauzi. Ukuta wa nyuma una rangi nyekundu iliyokoza.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo za kijamii. Nguo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaoendana na muonekano wa ndani wa duka hili la kisasa. Kuna mavazi rasmi ya kijamii kama vile suti, mashati na makoti yaliyowekwa kwenye wima za mabegi. Pembeni, kuna nguo nyingine zimekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu. Duka limepambwa kwa muundo wa kisasa. Asante kwa kutazama!

Sehemu ya ndani ya duka la nguo hasa sehemu ya mavazi ya watoto. Kuna mabango yaliyoandikwa girls1-7 boys 1-7 na boys 7-14 yakionyesha sehemu ya maalum ya mavazi ya wasichana na wavulana wa rika tofauti. Mavazi mbalimbali kama suruali ya jeans , mashati ya fulana zimepangwa vizuri kwenye wavu za kati. mandhari ya duka ni safi yenye mwangaza mzuri.

Sehemu ya duka la bidhaa za mbao na bambu, pamoja na miwani ya jua na vito vya plastiki. Kuna rafu zilizopangwa vizuri, zikiwa zimejaa miwani ya jua ya aina mbalimbali. Ukuta wa nyuma umechorwa kwa rangi za kuvutia, nyekundu na krimu, ambayo zinaongeza mvuto wa bidhaa hizo. Juu ya rafu kuna mabango makubwa yenye picha za wanawake na wanaume waliovaa bidhaa hizi.

Duka la mavazi ya wanaume lenye taa angavu na sakafu safi ya vigae. Kwenye upande wa kushoto kuna makoti yaliyopangwa kwenye wima wa chuma yakiwa na rangi mbali mbali kama kahawia, kijivu na bluu. Katikati na upande wa kulia wa duka, kuna rafu za chuma zilizojaa mashati yaliyokunjwa na kupangwa kwa ustadi. Mazingira ya duka ni safi yenye mpangilio mzuri wa bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka ya mavazi na bidhaa za mitindo ambayo ina mandhari ya kupendeza na ya kuvutia. Nguo zimepangiliwa vizuri kwenye viuniko vya mbao na vimae za chuma. Pembeni kuna mitungi na vikapu vya kubebea pamoja na rafu ndogo za mbao. Kuna pia mimea ya ndani kwenye viungo ambavyo huongeza mandhari ya asili na ya utulivu.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo. Nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kwenye wa meremeta na rafu. Kuna fulana, suruali za jinsi na mashati na mavazi mengine ya kawaida. Kuta za duka hilo zimepambwa kwa mapambo na picha kubwa ya mwanamke aliyevaa mavazi ya kisasa. Anaonekana kama mfano wa mtindo. Juu ya sehemu moja kuna bango linalosema as seen on tv .

Sehemu ya duka la nguo. Kuna rafu zilizojazwa kwa mpangilio mzuri na nguo mbalimbali kama vile mashati yaliyopangwa kwa safu, suruali zilizoning'inizwa kwa kibao cha chuma na fulana mbalimbali zikiwa zimepigwa pasi na kuanikwa. Nguo zingine zimefungwa ndani ya plastiki zikionyesha kuwa ni mpya na tayari kwa kuuza.

Duka la mavazi na mapambo ya wanawake. Kuna sanamu iliyovaa sketi nyekundu, blausi yenye mistari ya rangi tofauti, kofia kubwa ya jua, miwani ya jua na mapambo ya maua mabegi. Pembeni kuna meza mbili za mviringo zilizojaa bidhaa. Nyuma ya sanamu kuna mabegi ya mikononi, mikanda, na kofia mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu.

Duka la nguo hasa sehemu ya kuuza mashati ya kiume. Mbele kuna mlingoti wa chuma wenye mashati mbalimbali yaliyotundikwa. Kuna mashati ya rangi nyekundu, nyeupe na kijani kibichi, ya manjano na mengine. Kando ya mlingoti kuna huo sehemu nyingine, yenye nguo zaidi, zilizoanikwa kwenye wima za chuma. Nyuma tunaweza kuona rafu zilizojaa vitambaa na nguo zilizo pangwa kwa mpangilio.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma. Viti hivyo vimetengenezwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu na viko katika hali nzuri. Kuna vitu viwili vilivyopangwa nyuma na kuna sehemu ya kuegemea mkono katikati. Milango ya gari inaonekana pia na kuna vioo vinavyoonyesha mazingira ya nje ambayo inaonekana kuwa na miti. Kwa ujumla inaonyesha mambo ya ndani ya gari la abiria.

Gurudumu la gari likiwa linaoshwa. Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye hiyo jeti na kupiga sehemu ya kati ya gurudumu na kusababaisha maji na sabuni kutawanyika. Gurudumu lina rimu ya fedha na matairi meusi. Kuna magurudumu mengine yaliyosimama nyuma yakionyesha kuwa hii inaweza kuwa sehemu ya huduma ya kuosha magari. Sakafu inaonekana kuwa na maji ikionyesha mazingira ya kuosha.

Gari lenye rangi nyekundu iliyokole likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye uso wa zege. Namba ya usajili ya gari hilo ni KCW 564 G na magurudumu yake yana rangi nyeusi. Nyuma ya gari kuna uzio wa chuma na majengo yanayoonekana kwa mbali.

Gari nyeusi inayoonekana kuwa imesimama kwenye nyasi, ikiwa na muundo wa hachibaki. Magurudumu yake yana stika maridadi yaliyong'aa. Inaonekana kuwa imepakiwa nje, labda kwenye eneo la wazi lenye magari mengine meupe yasiyoonekana vizuri nyuma yake. Rangi nyeusi ya gari hiyo inajitokeza vizuri dhidi ya kijani cha nyasi.

Eneo kubwa la maegesho yaliyojaa magari mengi ya aina mbalimbali. Yamepangwa kwa mpangilio mzuri na eneo hili linaonekana kuwa ni sehemu ya kampuni ya kuuza magari. Majengo ya kisasa yenye rangi angavu upande wa kushoto wa nyuma yanaweza kuwa ofisi, maduka au sehemu za huduma. Mwonekana wa anga ni wazi na hakuna watu wanaoonekana karibu. Jambo linaloweza kuashiria kuwa ni asubuhi au sasa.

Gari la abiria aina ya vani lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo la changarawe. Magurudumu yake yana rimu za rangi ya shaba zikiongezea mvuto kwenye mwonekano wa gari. Anga la buluu lenye mawingi meupe linaonekana juu na kwa mbali miti na mimea mingine inaonekana ikionyesha mazingira ya wazi.

Kiolesura cha YouTube kikiwa na video kadhaa zilizopangwa. Juu kuna kipande cha video kinachoonyesha Funeral Program of the late ARIANA . Chini yake, kuna video yenye kichwa FARE THEE WELL BABY ARIANA kutoka kwa Musa Mosses na video nyingine inayoitwa Me Too ya Abigail Chams na Harmonize. Pia kuna sehemu ya video fupi yani shoti. Kiolesura kinaonekana kikiwa kimetumika kikiwa na chaguo la kucheza na kutazama video mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi lenye nyasi. Kuna magari kadhaa yaliyopakiwa kwa nyuma. Watu hawa wanaonekana wamesimama kwa vikundi vidogo wengine wakiwa wamekaa chini. Mandhari ya nyuma yana miti na anga la wazi. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mwanga wa jua unawaka ikionyesha mkusanyiko wa nje.

Gari ya rangi jeusi na kijivu iliyopakiwa kando ya barabara ya lami. lina namba ya usajili zinazoanza na KAC . Lina vifaa vya ulinzi kama vile ndoano ya mbele na raki juu ya paa yenye maandishi LandCruiser . Mandhari ya eneo inaonyesha mashamba ya nyasi upande wa kulia na uzio wa mbali pamoja na miche na majengo ya mbali. Hali ya anga ni ya jua na anga ni safi yenye mawingu kidogo.

Mwanaume aliyevaa mavazi rasmi koti jeusi na saa mkononi akiwa amepiga magoti karibu na gari jeusi anaonekana akilikagua na kulisafisha sehemu ya nyuma ya gari hilo hasa taa ya nyuma upande wa kushoto, uso wake unaonyesha makini mkubwa kwa kile anachofanya taa gari imewaka na kuwakisi mwangaza wa ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa karakana mazingira yana mwonekano wa kisasa na.

Ndani ya gari hasa upande wa mbele kwenye kiti cha dereva na abiria. Mlango wa upande wa dereva uko wazi na unaonyesha viti vya mbele viwili vyenye rangi ya kijivu na nyeusi. Gari linaonekana kuwa safi sana na la kisasa.

Gari la kifahari la rangi ya manjano aina ya McLaren, limewekwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Limepakiwa kwenye jukwaa la duara jeupe lililopo katikati ya chumba kikubwa chenye kuta za vioo, vinavyotoa mwanga wa asili. Juu ya gari hilo kuna taa kubwa ya mviringo yenye mwanga wa rangi ya machungwa. Karibu nalo kuna kibao kidogo kinachowezekana kuwa na maelezo kuhusu gari hilo. Mandhari ya nje yanaonekana.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace linaonekana kutumika katika matatu. Limeegeshwa pembeni mwa barabara ya lami karibu na ukuta ulioandikwa Hill Court. Anga ni ya bluu ikiwa na mawingu meupe na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na ya jua. Kuna miti ya majani upande wa kulia na kuna paa la nyumba linaloonekana kwa nyuma upande wa kushoto. Gari lina milango.

Kuna idadi ya magari yaliyopakiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi wengi wao wakiwa ni magari ya kibinafsi. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye eneo hilo baadhi wakiwa wamevalia rasmi. Kwa mbali upande wa kulia kuna mahema meupe walionekana kama sehemu ya tukio au hafla inayoendelea.

Gari la rangi ya fedha limesimama katika eneo la maegesho nje ya jengo la biashara. Lina madirisha meupe yaliyotigua giza na taa za mbele zilizo wazi. Karibu nalo kuna mjengo lenye madirisha makubwa na mapambo ya vioo. Kuna meza na viti vyenye miavuli myekundi vinavyoonekana kuwa sehemu ya mkahawa au sehemu ya mapumziko.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa karibu na jengo lenye dari ya kuingia. Lina alama ya mafuta ya diesel upande wa kulia. Na limepakwa rangi nyeupe safi ya madoido meusi kwenye sehemu ya mbele. Magurudumu yake yana rimu za rangi ya fedha. Pembeni ya gari kuna ukuta wa jengo uliochorwa mistari ya gari.

Gari jeupe la aina ya matatu limeegeshwa karibu na jengo lenye baa kubwa la kisasa linalopinda juu. Limeegeshwa kwenye kivuli cha mti na lina milango mirefu upande wa kulia. Jengo lina kuta zenye mistari ya rangi tofauti kama nyekundu, kijani na nyeupe. Pembeni ya gari kuna viti na mapipa ya takataka yaliyoandikwa na rangi tofauti. Mandhari yote inaonekana safi na yenye mwangaza wa jua.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa magari labda wa kuuza au kuhifadhi magari. Kuna skupu ya hewa juu ya boneti inayodokezwa kuwa gari hili lina turbo charger . Hii ni dalili ya uwezo mkubwa wa injini. Taa ya mvele ni kubwa na safi. Namba ya usajili ni KDE 962.

Magari matatu yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Magari haya ni aina tofauti na yana namba za usajili zinazoonekana. Mtu mmoja amesimama karibu na gari la kulia ako anaangalia upande wa kushoto. Katika mandhari ya nyuma kuna miti mingi na majani na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali

Sehemu ya ndani ya gari hususana eneo la viti vya abiria wa nyuma. Milango ya gari iko wazi upande wa kushoto na kulia ikiwezesha mwangaza mwingi kuingia ndani. Viti vya mbele na nyuma vinaonekana wazi, vina rangi ya nyeusi na vinaonekana kuwa katika hali nzuri safi na ya kisasa.

Eneo la ndani la jengo ya kisasa inayotumika katika kituo cha kuuza magari. Ndani kuna magari mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio na watu kadhaa wanaonekana wakizungumza. Kuna dirisha kubwa upande wa kushoto linaloingiza mwanga wa kutosha na mazingira inaonekana kuwa safi na iliyojipanga vizuri.

Sehemu ya ndani ya gari hasaa upande wa abiria wa nyuma. Viti vyake vimefunikwa na kitambaa cha rangi ya kijivu jepesi, vikiwa katika hali safi na nadhifu. Kiti cha mbele upande wa dereva kinaonekana kutoka nyuma, na kuna mikanda ya usalama juu ya kiti cha nyuma. Dirisha la upande wa kushoto linaonyesha magari mengine yaliyopaki nje.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa mbele wa dereva. Tunawezakuona usukani wa gari lenye nembo ya subaru, dashibodi yenye skrini ya kuonyesha redio pamoja na viashiria vya mwendo kasi na mafuta. Pia kuna gia ya kubadilishia mwendo ili iyo upande wa kushoto wa usukani na vitufe mbalimbali vya kudhibiti mfumo wa gari. Mandhari hii inaonyesha kiteknolojia ya kisasa inayotumika ndani ya gari kwa ajili ya udhibiti.

Gurudumu la gari hususan sehemu ya tairi ya mbele ya upande wa kushoto wa gari. Limenaswa kwa karibu likiwa limewekwa kwenye lami karibu na barabara. Rimu ya tairi ni ya kisasa yenye mgao wa chuma ikiashiria ni gari la kifahari. Gari linaonekana kuwa rangi nyeusi na hali ya mazingira inaonyesha kuwa ni wakati wa.

Lori maalum la kubebea magari likiwa barabarani. Lori hili lina trela kubwa la ngazi mbili ambalo linabeba magari sita kwa jumla. Magari yanaonekana ni ya aina mbalimbali ikiwemo gari jeupe aina ya Van na magari madogo ya abiria. Magari haya yamefungwa vizuri na yanasafirishwa kwa usalama. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo la mji na taa.

Gari la kifahari la rangi ya kijivi likiwa limeegeshwa kando ya jengo la kuhifadhia mizigo. Juu ya jengo kuna bango kubwa lenye mwangaza linalosomeka carge jet . Inaashiria jina la kampuni inayohusika na usafirishaji wa mizigo. Taa za jengo zinamulika ukuta wa basi na maeneo ya karibu yakitoa mwanga wa kupendea unalolifanya gari lionekane na mvuto zaidi.

Sehemu ya ndani ya gari haswa eneo ya mbele. Upande wa dereva. Gari lina upande wa usukani, upande wa kulia. Hali inayodokeza kwamba gari hili linaendesha kwenye barabara za upande wa kushoto. Nembo ya Toyota inaonekana wazi kwenye usukani. Dashibodi ina kifaa cha kuonyesha redio. Vifaa vya kuyoyozi na sehemu ya udhibuke wake chini ya redio.

Soko kubwa la mazao likiwa limejaa aina mbalimbali za mboga na matunda. Kuna rundo kubwa la karoti zenye rangi ya chungwa angavu zikiwa zimetawanyika na kuunda mandhari nzuri. Mbele kidogo ya karoti hizo kuna bakuli la bluu lenye matunda mengine. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa kwa safu vikiwa vimejaa bidhaa mbalimbali za shambani. Mwanga hafifu unaashiria huenda ni ndani ya jengo la soko.

Eneo la soko likiwa na ndizi mbichi zilizopangwa kwenye ndoo mbili. kila ndo ina rundo kubwa la ndizi lililosimama wima. Nyuma ya ndizi kuna matunda na mbonga nyingine kama viazi vitmu na ndizi zaidi zilizpangwa kwenye vibanda, hali yao inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha, inatoa hisia ya soko lenye bidhaa mpya za mashambani.

Duka dogo la wazi la kuuza bidhaa za mikono labda katika soko. Banda hilo lina paa la mabati na linafanywa biashara ya shanga, mikufu , vikuku na vitu vingine vya mapambo ambavyo vimetundikwa kwa wingi na kupangwa kwenye meza. Rangi mbalimbali za bidhaa hizo zinaonekana wazi zikivutia macho. Chini ya banda kuna meza ya kuonyesha bidhaa zikiwa na vitu vingine vya kuuzwa. Anga lina mawingu meupe na bluu likionyesha siku nzuri.

Duka la kanda mbili katika soko la kienyeji, kanda mbili nyingi zenye mapambo ya rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye ukuta wa mbao. Zikionyesha ubunifu wa hali ya juu wa mkono. Kila jozi na mapambo ya shanga zilizopangwa kwa umaridadi zikiwa na rangi tofauti tofauti. Mtu mmoja aliyevaa fulana ya kijivu na suruali ya jeans anaonekana akitazama kupanga kanda mbili hizo. Huku sehemu ya uso wake ikiwa imefichwa na bidhaa.

Soko la mitaani lenye shughuli nyingi na watu wengi wakitembea na kununua bidhaa. Pande zote za barabara kuna vibanda na meza zilizojaa bidhaa mbalimbali kama nguo. Watu wengi wamevaa mavazi ya kawaida ya kila siku na baadhi yao wamesimama wakichagua bidhaa huku wengine wakipita katikati ya msongamano huo. Mazingira yanaonyesha eneo la mjini lililojaa shughuli za kabiashara.

Soko la matunda liliojaa shughuli. Kuna aina nyingi za matunda. Ndizi nyingi pia zimetundikwa juu. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa sokoni, wengine wakiwa wanauza na wengine wakinunua. Mazingira yanaonyesha soko la kienyeji lililojengwa kwa mbao na tarubai.

Soko la mboga lenye bidhaa mingi zilizopangwa vizuri. Tunaona nyanya nyekundu kwa wingi kwa upande wa kulia, karoti chini yao, vitunguu vya kijani na vyeupe, pilipili hoho za kijani pamoja na mboga nyingine kama vile ndania na biringanya. Nyuma yao kuna wauzaji na wateja pamoja na nguo zilizoning'inizwa juu ya vibanda. Madhari yanaonyesha shughuli nyingi ya sokoni, ikiwa ni sehemu ya kawaida ya biashara na manunuzi ya kila siku.

Meza ya kuuza viatu katika eneo la soko. Kwenye meza hiyo kuna aina mbalimbali za viatu vya wanawake zikiwemo, sandals, flat shoes na rubber shoes . Vimepangwa juu ya meza kwa mtindo wa kuvutia wanunuzi. Kuna karatasi yenye maandishi mia tatu kwa maandishi myekundu, ikiashiria kwamba bei ya kila jozi ya viatu ni shilingi mia tatu za Kenya.

Soko la ndani lenye nguzo kubwa za saruji na paa la ghorofa kuna meza na maboksi yaliyojaa mboga tofauti ,meza zimetengenezwa kwa mbao na plastiki na bidhaa zimepangwa kwa mpangilio ,kuna ndoo za plastiki zenye rangi mbalimbali zenye kushikilia mazao mengine mandhari ni ya ndani lakini kuna mwangaza wa kutosha.

Kibanda cha kando ya barabara kilichojaa mapambo ya kitamaduni yaliyotengenezwa kwa shanga kuna vikuku ,vikufu, hereni na mapambo ya kifani na rangi mbalimbali kama nyekundu ,kijani, njano, nyeusi na blue mapambo hayo yamepangiliwa vizuri ukutani na kwenye meza, pembeni ya kibanda kuna watu wachache wakitembea.

Sehemu ya ndani ya soko ya sanaa mahali ambapo bidhaa za mikono na kazi ya sanaa uuzwa. Ukuta wa mbele na pembeni umejaa mchoro ya kuchorwa. Kuta za ndani zimejaa bidhaa na barakoa za kitamaduni, vinyako na mikeka. Juu kuna mabango na maduka mojawapo likisomeka Mery Geoge Curio.

Jengo maarufu la Nairobi City Market lililoko katikati ya jiji hii ya Nairobi. Jengo hili lina mandhari ya rangi nyingi na michororo ya kuvutia, ikiwemo bendera ya Kenya. Sehemu ya mbele ina nembo ya Nairobi City County City Market. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea mbele ya jengo hilo huku wengine wakiwa karibu na maduka ya pembeni. Pia kuna tuktuk upande wa kulia wa.

Kuna barabara kuu kulia yenye magari mengi yakiwemo mabasi, tukutuku na pikipiki ya kipata au yakiwa yamesimama, kushoto kuna vipanda na meza nyingi za wauzaji zilizojaa bidhaa mbalimbali kama nguo, vyakula na vifaa vya nyumbani wengi wao wanalindwa na miavuli ,watu wengi wanaonekana wakitembea wananunua na kuuza huko wengine wakisukuma mikokoteni.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi na watu wengi waliokusanyika chini la paa kubwa la jengo ya soko. Watu wengi wameketi wakiwa wamezungukwa na mizigo kama magunia. Sehemu ya ardhi inaonekana kuwa na maji na matope. Baadhi yao wamevaa nguo za kawaida na wengine wamejifunika vichwa kwa kofia.

Soko la mboga na matunda. Wafanyabiashara na wateja wako katika shughuli zao za kila siku sokoni. Kuna meza na vibanda vya mbao vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Watu wengi wanaonekana wakiwa na mavazi ya kawaida na baadhi wamesimama huku wakichagua bidhaa. Mazingira ni ya ndani ya jengo yenye sakafu ya zege na nguo za rangi ya krimu na chungwa na kuna ghorofa juu inayoonekana kwa mbali.

Sehemu ya karakana ya vifaa vya kupikia. Kuna vifaa vya vingi vya chuma vilivyo pangwa ardhini kama vile viuongo vikubwa jiko na sufuria. Vifaa hivo vimewekwa kwa wingi na kwa karibu na baadhi vinaonekana kuwa vimetumika au vimechafuka kwa mafuta. Kuna madumu ya rangi ya samawati na meza za kazi na watu wachache wanonekana wakitembea au kufanya shughuli katika eneo hilo. Nyuma kuna majengo ya mabati na miti inayoleta kivuli.

Bwawa la kuongelelea lililosafi na la kuvutia, likiwa limejawa na maji yanayong'aa chini ya jua ya kali la mchana. Rangi ya maji ya bwawa inafanana na anga safi lisilo na mawingu ikionyesha hali ya hewa tulivu na yakupendeza. Kando ya bwawa kuna sehemu iliojengwa kwa mawe ikitoa nafasi ya kupumzika nakufurahia maadhari. Nyuma ya bwawa kunao jengo la kifahari ambalo linaweza kuwa hoteli ama chumba cha mapumziko.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya kahawia na madirisha mengi, likiwa limefunikwa kwa kiasi na miti yenye majani mengi. Juu ya jengo kumeandikwa UK Lifestyle apartments ikionyesha kuwa ni jengo la makazi. Kwa upande wa kulia kuna muundo wa chuma wenye rangi ya bluu unaopanda kuelekea juu, labda ngazi za nje. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi na anga la bluu ikitokea muonekano wa amani.

Jengo la ghorofa labda nyumba ya makazi iliyo na lango kuu la chuma lililopambwa kwa ustadhi. Rangi ya jengo inaonekana kuwa ya kahawia iliyokoza na njano na ina madirisha mengi yenye nondo wa chuma kwa usalama. Kwenye ghorofa ya juu kuna paa iliyo na antena ikionyesha huduma za mawasiliano. Lango lenyewe limepambwa kwa miundo ya kipekee na linaonekana kuwa imara ikitoa hisia ya usalama na faraha.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye rangi ya nyekundu na kuta za mawe ya rangi ya udongo. Ipo ndani ya ua uliofungwa kwa geti jeusi la chuma na barabara ya mawe inapitiliza hadi kwenye mlango wa kuingilia. Kuna mimea michache pembeni na anga ni la buluu likionyesha hali ya hewa ni safi.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa bado linaendelea kujengwa na miundo ya chuma imefunikwa kwenye sehemu kubwa ya nje ya jengo likiwa na rangi ya kijivu nyeupe. Lina madirisha mingi madogo na maeneo yanaonekana kama balkoni zisizokamilika. Anga la buluu lenye mawingu mepesi linaonekana juu. Hii ni ishara ya mradi mkubwa wa ujenzi wa jengo.

Jengo la ghorofa lenye biashara mbalimbali katika ghorofa ya chini linaloitwa M4 apartment. Ina maduka tofauti yalio na mabango. Kuna tangazo la wataalamu wa nywele upande wa kulia pamoja na mabango mengine ya matangazo. Juu ya maduka haya kuna vyumba vya makaazi Kuna magari yameegeshwa mbele ya jengo na kuna mtu mmoja anaonekana akipanda ngazi upande wa kulia wa jengo. Inawakilisha mchnagnyiko wa biashara na makaazi.

Jengo refu la kisasa lenye gorofa nyingi zikiwa na madirisha yenye rangi ya bluu na kuta zenye rangi ya kijivu nyeupe. Jengo hili lina balkoni za rangi ya manjano na milingoti nyeusi na limesimama juu ya miti michache na kichaka huku likiwa limejengwa katika eneo lenye maendeleo ya miji likionyesha muundo wa kisanifu wa kisasa wa makazi. Anga ni ya bluu safi na mawingu mepesi.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi nyeupe na mistari ya rangi ya kahawia na nyekundu. Likiwa na balcony zenye milingoti myeusi. Kwenye sehemu ya juu ya jengo kuna bango lililoandikwa North crest view. Majengo mengine yanaonekana kwa mbali nyuma ya jengo hili chini ya anga ya bluu yenye mawingu mweupe.

Jengo refu la ghorofa likionyesha usanifu wa kisasa na madirisha mengi. Upande wa kushoto kuna nyaya za umeme zinazopita angani na anga lina mawingu meupe na buluu. Jengo hili linaonekana kuwa limejengwa kwa mawe na lina paa ya rangi ya giza. Inatoa hisia ya mazingira ya mjini na miundombinu yake.

Jengo la ghorofa kadha linalojulikana kama Three unit complex , lina mandhari ya kisasa na lina alama kadhaa za biashara. Kuna mabango yanayoonyesha nafasi jambo linaloashiria kuwa baadhi ya ofisi na vyumba ndani ya jengo bado vinapangishwa. Kuna mabango yanayoonyesha jina ya biashara maarufu ya vifaa vya ujenzi. Anga ni ya blue safi lenye mawingu machache meupe linayodokeza kuwa ni siku yenye hali mzuri ya hewa.

Jengo refu yenye ghorofa kadhaa ikiwa limepakwa rangi ya angavu ya manjano na bluu. Sehemu ya chini ya jengo ni ya manjano, huku ghorofa za juu zikiwa na rangi ya bluu. Jengo hili limejengwa kando ya eneo lenye nyasi kavu, na kuna anga ya bluu safi juu yake. Kwa mbali kuna majengo mengine yanayoonekana kwa ufupi. Eneo linatoa hisia, ya majengo ya kipekee na anga safi.

Bustani kubwa iliyopangwa vizuri yenye nyasi fupi na miti ya aina mbalimbali. Mbele kuna nyasi kijani kibichi iliyotunzwa vizuri. Kwa mbali kuna jengo lenye rangi ya kahawia lililozungukwa na miti mirefu na mimea mingine ikionyesha mazingira ya utulivu na asili. Anga linaonekana kuwa wazi na hali ya hewa ni nzuri ikisisitiza uzuri wa bustani hiyo.

Majengo mengi ya ghorofa yaliyofanana, yakiwa na paa za rangi ya chuma na kuta za rangi ya kahawia nyeupe. Kila jengo lina balkoni na madirisha yaliyopangika vizuri. Kuna maeneo ya wazi yenye nyasi na miti michache kati ya majengo na kwa umbali majengo mengine marefu ya mijini yanaonekana yakiashiria kuwa haya ni makaazi ya kisasa.

Nyumba kubwa ya kisasa yeney orofa moja iliyojengwa kwa madirisha mengi na vioo na paa ya rangi ya kahawia. Nyumba ina ngazi pana za kuingia zenye uzio za chuma pembeni zinazoelekea kwenye mlango mkuu. Juu ya mlango kuna balkoni ndogo yenye uzio wa chuma pia. Majengo ya paa yana muundo wa miinuko l a pembe tatu na upande wa kulia kuna bomba la moshi linaloonyesha kuwa nyumba huenda ina mfumo wa jiko la ndani.

Jengo refu la kisasa lina ghorofa kadhaa zikiwa madirisha yenye rangi ya buluu na kuta zenye rangi ya kijivu na nyeupe. Linasimama juu ya miti michache na vichaka huku likiwa limejengwa katika eneo lenye maendeleo ya miji likionyesha muundo wa usanifu wa kisasa wa makazi na ofisi. Anga ni la buluu safi.

Mti mkubwa ulioko katika mazingira ya kijani kibichi, pembeni mwa jengo la kisasa lenye madirisha mengi, kwenye shina la mti huu kuna tangazo lililobandikwa karatasi nyeupe limeandikwa kwa kalamu ya rangi ya samawati. Tangazo hili linaonekana kuwa la mtu anaetangaza nyumba za kupangisha, mandhari ya kijani ina mimea mizito inazunguka eneo hilo ikiashiria kuwa ni eneo lenye utulivu na mazingira mazuri ya kuishi.

Tangazo la upangishaji nyumba lililobandikwa kwenye ukuta wa nje. Kuna karatasi imebandikwa kwenye ukuta wa rangi ya machungwa na maandisho ya mkono yaliyosomeka, Two Bedroom house To Let na nambari ya simu. Ukuta unaonekana kwa sehemu ya lango na uzio wa jengo lililojengwa kwa mawe na kuzungushwa nyaya ya usalama ya chuma juu yake. Kulia juu kuna taa ya usiku wa nje.

Bango limeandikwa kwa herufi kubwa maneno two bedroom to let . Likimaanisha kuwa kuna nyumba na vyumba viwili vya kulala inapatikana kwa kupangishwa. Juu ya maandishi hayo, kuna jina la kampuni Testimonial Properties likionyesha kuwa ni kampuni ya mali isiyo hamisisha inayotoa huduma za upangishaji. Chini ya maandishi kuna tovuti na nambari ya simu ya mawasiliano.

Wakati ni wa usiku. Jengo refu la makazi lenye ghorofa nyingi katikati ya mandhari ya mji inaonekana. Lina taa zinazomulika kwa mwangaza mkali, likionekana kuzingirwa na miti na mazingira yenye utulivu. Mbele kuna barabara ya lami, taa za barabarani na uzio mweupe unaotenganishwa jengo hilo na mazingira ya mbele. Anga ni ya mawingu na taa za barabarani zinamulika maeneo ya jiji kwa mbali.

Lango la kuingilia katika jengo linaloitwa Sama Court Limited Furnished Apartments. Lango ni jeusi na limezunguka na uzio wenye mimea mingi ya kijani ikitoa mazingira ya asili na ya faragha. Nyuma ya ua huo kuna jengo la ghorofa la rangi ya matofali lenye roshani na madirisha makubwa.

Nyumba ya kifahari ya kisasa ilio jengwa katika mazingira ya kifamilia ya utulivu. Kuna balkoni ya juu yenye uzio wa chuma na madirisha makubwa ya kioo yanayoleta mwanga mwingi ndani ya nyumba. Kuna eneo la maegesho lililofunikwa kwa vigae vya rangi nyekundu, kuta za nje zina mchanganyiko wa rangi ya cream , mawe ya mapambo na mbao ya urembo.

Bango kubwa la matangazo lililowekwa juu ya ua wa bati. Bango hilo linatengaza jengo linaloitwa Highway Heights Kilimani ambalo linatoa nafasi za ofisi zenye vifaa vya kisasa. Linaeleza kuwa nafasi hizo ziko tayari kwa matumizi na zinapatikana kwa kuuza au kupangisha. Pia kuna picha ndogo zinazoonyesha ndani ya jengo hilo zikiwemo sehemu za mapokezi na ofisi.

Jengo refu la ghorofa lililojengwa na mawe kwa kufunikwa na ukingo wa rangi nyekundu kwenye kona ya kingo za madirisha. Jengo linaonekana kuwa bado halijakamilika kikamilifu kwani baadhi ya madirisha hayana vioo na juu kuna mabati yaliyowekwa kama paa la muda. Juu kabisa kuna jengo limeandikwa kwa maandishi meupe Bien Venue Zaburi Flats.

Duka la mikate na neno bakery liko wazi kabisa kwenye ukuta wa kushoto. Kuna vito vingi vya kuoka kama vile keki na mikate vilivyopangwa kwenye rafu za vioo. Nuru inang'aa vizuri kwenye bidhaa ikionyesha ubora na uzuri wake. Mbele ya rafu kuna viashiria vya bei na maelezo ya bidhaa. Picha inatoa hisia ya duka lenye bidhaa mpya safi tayari kununuliwa.

Bango la matangazo linalohimiza wateja kujiunga na programu ya uaminifu inayoitwa My Club . Kwenye kibao hicho kuna picha ya simu na hili inayoonyesha msimbo wa QR ambayo wateja wanaweza kuchanganua ili kujiandikisha. Maandishi yenye bango yanaonyesha faida za kujiunga na klabu hiyo. Chini kabisa nembo ya Carrefour inaweza kuonekana ikionyesha kuwa mpango huu una uaminifu ikihusiana na duka hilo.

Safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za vyakula na vifaa vya nyumbani. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri, kuanzia makopo na chupa hadi pakiti. Zikionyesha kuwa ni duka kubwa la rejareja. Taa za dari zinang'aa, zikiangazia bidhaa na rafu zinazoonekana kuendelea mbali.

Ndani ya duka kubwa la rejareja. Kuna rafu ndefu upande wa kushoto zilizojaa juisi na vinywaji mbalimbali. Huko upande wa kulia ukiwa na mikokoteni na bidhaa kama vyombo vya plastiki .Sakafu ni safi na taa za dari zinatoa mwangaza unaotosha.

Nguzo mbili nyeupe na kijivu zilizopakwa mistari ya njano zikiwa zimesimama kando ya barabara ya mawe ya kifuniko. Nyuma yake kuna jengo lenye kuta zilizopakwa rangi ya kijani likionekana ikionyeshwa kuwa hii ni sehemu ya duka ya Naivas Supermarket. Nguzo hizo zimetumika kama vizuizi au kinga.

Duka kubwa la rejareja likiwa na rafu na friji ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Kituo cha meat-section kinaonekana wazi upande wa kulia kuashiria sehemu ya nyama. Nuru angavu inatoka kwenye taa za dari zikimulika eneo lote. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia ndefu za duka wakitafuta bidhaa. Mandhari ina choice na mazingira ya kisasa na safi ya ununuzi.

Rafu ndevu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali za meno, hasa dawa ya meno ya chapa ya colgate. Rafu zimejaa vizuri vikiwainisha safu nyingi za baketi za dawa ya meno yenye rangi mbalimbali. Njia ya duka inaonekana kuwa upande wa kushoto na mwanga wa kutosha unaangazia bidhaa. Inatoa hisia ya duka kubwa la rejareja lenye uteuzi mfano wa bidhaa za meno.

Eneo la duka ambapo bidhaa zimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu mzuri. Bidhaa zinazoonekana kwa wingi ni chupa kubwa za mafuta ya kupikia zilizopangwa vizuri kwenye rafu kuu ya mbele. Pembeni kuna rafu zenye bidhaa zingine zilizowekwa kwenye masanduku ya rangi nyekundu na blue .Taa za dari ni za kisasa na zinatoa mwanga mzuri kuonyesha kuwa ni duka linaloandaliwa vizuri kwa wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayouza bidhini mbalimbali kutoka nchi tofauti. Kuna bidhini nyingi zenye lebo na pia kuna mzaituni na vyakula vingine vya bei. vimepangwa vizuri kwenye jokofu.

Ndani ya duka kubwa ambapo kuna bidhaa za nyama na vyakula baridi vilivyopangwa kwenye friji ya kuonyeshea. Kuna mabango mawili mekundu yenye nembo ya promo yakiashiria punguzo la bei . Kwenye sakafu bidhaa kadhaa zimewekwa kwenye mirundo viilivoopangwa vizuri zikiwemo makoko mekundu na bidhaa nyingine zilizofunganishwa kwa rangi ya kijani. Mandhari ya nyuma yanaonyesha raki na maeneo mengine ya duka hili.

Sehemu ya duka la vifaa vya elektroniki na majokofu. Mbele, kuna safu ya majiko ya gesi na umeme yenye rangi mbalimbali kama kahawia, buluu na nyeusi. Nyuma yake, kuna friji na runinga mbalimbali zilizopangwa ukutani. Watu wawili wanaonekana wakiwa ndani ya duka hilo, wakitazama bidhaa mbalimbali. Mandhari ya duka ni safi na limepangwa vizuri.

Mlango wa kuingilia katika duka la Naivas. Juu kabisa kuna bango kuu lenye maandishi ya jina la duka, Naivas, kwa maandishi ya rangi ya machungwa na kijani. Chini ya bango kuu kuna maandishi madogo. Kushoto na kulia kwa lango kuna rafu maalumu za kuweka mizigo. Kuna watu wawili waliyo valia, wakiwa na mavazi ya usalama.

Mlango wa kuingilia katika duka la rejareja lijulikanalo kama Chandarana Foodplus ambalo ni moja ya maduka kubwa ya vyakula nchini Kenya. Nembo ya duka imeandikwa kwa maandishi makubwa Chandarana Foodplus. Chini ya jina kuna kaulimbiu ya duka more than just food . Ndani ya duka kuna rafu zenye matunda na mboga na bidhaa nyingine. Sehemu ya kushoto kuna sehemu ya matunda huku bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa kwenye ma...

Eneo la ndani la duka kubwa kwenye sehemu ya kuoka bidhaa za mikate na vitafunwa. Maeneo mbalimbali yamewekwa na alama ya majina ya creepes donald . Bidhaa mbalimbali za kuokwa zimepangiwa ndani ya glasi za maonyehso. Sakafu ina alama nyekundu za kupangiwa foleni ikiashiria utaratibu wa wateja kusimama kwa umbali.

Sehemu ya duka kubwa. Mbele kuna jokofu lenye vioo linalohifadhi barafu ya aina mbalimbali zikiwa kwenye maboksi ya rangi tofauti. Pembeni kuna makasha yaliyojaa bidhaa zikiwa zimepangwa vizuri juu ya meza ya matangazo iliyoandikwa promo . Nyuma yake kuna chupa nyingi ya soda zenye rangi mbalimbali. Ukutani kuna alama ya kutoka kwa dharura. Mwanga wa dari unaangaza vizuri mazingira yote ya duka.

Duka kubwa la reja reja linaonyesha sahemu yenye taa nyingi na sakafu ya vigae. Upande wa kulia kuna viti vya plastiki vimepangwa juu kwa juu. Pembeni yake kuna viti vya plastiki vya rangi tofauti. Mbele yao kuna baiskeli nyingi za watoto, zenye rangi balimbali kama nyekundu na nyeupe. Kwa mbali anaonekana mteja, akiwa karibu na rafu zilizo bidhaa mbali mbali za nyumbani.